Katika umati huu wa watu, ni muuguzi wa afya anayetumia sindano kuvuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Amevalia koti ya maabara na barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Katika njia hii ya Kanilo Parisa nchini Uganda, mtu huyu anawasaidia wenyeji hawa kuvuka mto huu hatari kwa kuwabeba mgongoni. Katika eno hili, tunaweza kuona kuwa kuna msitu pia.

Daktari hawa wawili wa meno wamevalia barakoa na glavu ili kuzuia maeneo ya vijidudu. Mmoja wao anaonekana kuchunguza meno wa mgonjwa na mwingine anaonekana kumsaidia. Wako katika maabara ya meno.

Aliyevalia miwani ni daktari wa meno. Amevalia glavu ili kuzingatia usafi. Mgonjwa huyu wa meno anaonekana kuashiria kwamba mambo yapo shwari na anaonekana kutabasamu. Juu ya meza kuna kompyuta ya mkononi.

Chumba hili ni la daktari wa meno. Madakatari hawa wamevalia barakoa na glavu ili kuzuia maeneo ya vijidudu wahewa katika mazingira haya. Anatumia kio kilicho kiuka kuchunguza jino la mgonjwa huyu.

Watu hawa wako katika shamba, mgongoni wamebeba vyombo ambavyo vina dawa vya kuua wadudu. Wamevalia mavazi ya kujikinga ili wanaponyunyuzia dawa isiwaendee kwenye ngozi zao na kuwaharibu au kuwaumiza

Katika chumba hiki cha hospitali, muuguzi huyu wa afya amevalia wavu ya nywele, barakoa na tagi ya jina kwenye nguo yake. Mgonjwa huyu aliyelala kwenye kitanda, amevalishwa miwani.

Daktari huyu wa meno amevalia koti, barakoa na glavu ili kuzuia maeneo ya vijidudu. Mgonjwa amelazwa pale ili aweze kuchunguzwa meno. Daktari anatumia kioo ambacho kimeinuka ndani kuchunguza meno ya mgonjwa huyu.

Watu hawa watatu wako katika chumba cha daktari hospitalini. Wawili wao ni madaktari wa meno na mmoja wao ni mgonjwa. Mmoja wa madaktari hawa amevalia lozi za meno ili kuchunguza jino la mgonjwa huyu na anasaidiwa na daktari mwenzake.

Mwanamke huyu amevalia wavu ya nywele, barakoa na gauni ili kuzuia maeneo ya vijidudu kati yake na mtoto huyu mchanga. Anaonekana kuwa mwenye furaha na amevalia bangiri inayoashiria kuwa yeye ni mkenya.

Wanawake hawa wawili wako katika zahanati. Aliyeketi ni mamake mtoto. Amemfunika ili kuzuia baridi. Aliyesimama ni muuguzi, anayempa mtoto matone ya dawa ili kuhakikisha atakuwa sawa.

Juu ya meza hii kuna chupa ambazo ni za dawa. Zinaonekana kuwa ni chanjo, kuna sindano juu ya meza hii pia, dawa hizi zinaonekana kuwa nusu ndani ya chupa hizi.

Majengo ya ghorofa yamejaa katika eneo hili na moja yao inaonekana kuwa limeporomoka. Wapita njia wanaangalia na kurekodi kwenye simu zao. Wawili wao wamevalia jaketi za kuakisia.

Katika nyumba hii kuna muuguzi wa afya ameketi chini ananakili kwenye kitabu chake. Mtoto huyu amesimama kando yake. Kwenye ukuta kuna chati ambayo ina michoro, juu ya meza kuna runinga.

Katika wadi hii ya watoto wachanga mahututi, wauguzi hawa wawili wa afya wanaonekana kuwaangalia watoto walio hapo. Mmoja wao amevalia glavu ili kuzingatia usafi anapomshughulikia mtoto huyu.

Chupa hii ya plastiki inaonekana kuwa na dawa lakini haijajaa hadi juu. Ina kifuniko ya rangi nyekundu. Pale, maandishi haya yanaashiria kwamba ni dawa ya epilepsy . Maandishi mengine ni nambari ambayo mtu anafaa kupiga ili kupata maelezo zaidi.

Katika zizi hili la ng'ombe, mtu huyu aliyevalia nguo za kujizuia na rangi ya manjano na maski anachukua sampuli kutoka kwenye mapua ya ng'ombe huyu. Mwengine anaonekana akishikilia pembe za ng'ombe huyu.

Katika jangwa hili, ni ngamia dume aliyelala chini ili kuupoza mwili wake kwa joto jingi linalopatikana huko. Anaonekana kuwa amepakiwa tayari kuanza safari katika jangwa hili.

Muuguzi huyu wa afya, amevalia koti la maabara. Shingoni mwake ana miwani. Mkononi ameshikilia sindano ambayo anatumia kumdunga mtoto huyu ,babake mtoto huyu amesimama kando yake.

Katika uwanja huu, watu wanaonekana kupanga foleni wakiwa wameketi chini. Mtu anayehudumiwa anadungwa sindano na mtaalamu huyu aliyevalia jaketi ya kuakisi. Wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu.

Katika chumba hiki cha daktari wa macho , ukutani kuna simu ya mezani. Daktari huyu amevalia barakoa. Mgonjwa huyu amewekelea kidevu chake kwenye mashine ya kupima macho.

Katika hospitali hii, mwanamume huyu anaonekana kuwa na jeraha la uti wa mgongo. Mashine hii inamsaidia kunyoosha mgongo wake. Aliyesimama kando yake ni muuguzi wa afya, aliyevalia nguo za samawati.

Muuguzi huyu wa afya anaonekana kuzungumza na wanaume wengine wawili, Anaashiria kitu na kidole chake cha kwanza, wawili hawa wamevalia barakoa ili kuzingatia usafi katika mazingira haya.

Katika eneo hili, nyumba zimejengwa kwa ukaribu. Kunaonekana kuwa na upungufu wa maji, vilevile, watu wanabeba mitungi kutumia troli , kwenda kuchota maji pahali ambapo ni mbali.

Muuguzi huyu wa afya anaonekana kuwa amevalia koti ya maabara. Kichwani amevaa wavu ya nywele na barakoa ili kuzingatia usafi. Anaonekana kuweka madawa haya yaliyo ndani ya chupa kwenye sanduku ndogo.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathiriwa na mafuriko. Mwanamke huyu na msichana huyu, wamebeba vijiti ambavyo wanaenda kutengenezea vyumba vyao ambavyo ni duni. Vimetengenezwa kwa vijiti na nyasi.

Hili linaonekana kuwa kundi kubwa la nzige jangwani. Wanaume hawa wawili wanaonekana kukimbia. Mmoja wao amevalia shati ya samawati na anaangalia nyuma.

Kwenye ukuta wa zahanati hii kuna chati. Muuguzi huyu amemdunga mtoto huyu sindano kisha amemuekea pamba ili kuzuia damu kutoka. Mama yake mtoto amevaa barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu katika hewa.

Mfanyikazi huyu wa kudhibiti wadudu, amevalia barakoa na mavazi ya kujikinga, ili asiweze kuvuta hewa iliyo na dawa au isimwashe ngozi. Ananyunyizia dawa za kuua wadudu kama vile kombamwiko wanaopatikana jikoni.

Eneo hili linaonekana kuwa limekauka. Wanaume wawili wanaonekana wakitembea, kiunoni wamefunga leo. Mti huu unakaa kwamba hujanawiri. Kuna mzoga aliye chini.

Katika chumba hiki cha hospitali, madaktari hawa watatu wamevalia vichaka vya upasuaji. Hivi wanaweza kuzingatia usafi wakimshughulikia mgonjwa aliyelala kitandani.

Wanawake hawa wawili waliovalia jaketi za kuakisia, wamekuja kuchunguza usafi katika kituo hiki. Wenyeji wa pale wamesimama kando, wakiambiwa makosa au jinsi wanavyoeza endelea kuzingatia usafi katika kituo chao. Wanachukua rekodi pia kwa kuandika chini.

Katika chumba hili la hospitali, muuguzi wa afya anaonekana akimpa mtoto matone ya dawa. Mamake anaonekana amesimama kando na kuwa mwenye furaha. Kwa kioo, kuna mtu anayepiga picha kwa simu lake.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa muuguzi wa afya. Amevalia barakoa na wavu ya nywele na glavu pia ili kuzingatia usafi. Anaonekana kumwaga maji ndani ya mashine hii.

Wanaume hawa wawili wanaonekana kuzungumza. Wamesimama kando ya choo za shule hii. Kando ya choo hizi, kuna kituo cha kuoshea mikono ambayo ina mifereji minne.

Kwenye meza hii kuna dawa za aina mbali mbali, matembe na dawa za chupa. Sindano hiyo inatumika kuweka chanjo. Dawa hiyo ya measles, rubela mumps , inatumika kuzuia ugonjwa wa measles kwa watoto wadogo na watu wakubwa ambao hawakupata chanjo.

Chupa hizi zina dawa. Chupa zilizo rangi ya hudhurungi zinaitwa mtiki na zinasaidia katika kuongeza nguvu za kiume. Hizo zingine zinaitwa mkoko ambazo zinaonekana kusaidia na haja.

Muuguzi huyu wa afya anaonekana kuwa ameshikilia kalamu na karatasi mkononi. Anaonekana kuzungumza na mgonjwa huyu. Wote wawili wanakaa wenye furaha na wametabasamu.

Eneo hili linaonekana kuwa lenye upungufu wa maji. Mawe mengi yamejaa pale na mti mmoja ambao umemea unaonekana kuwa hauna matawi yenye afya nzuri.

Hiki ni chumba cha wagonjwa katika hospitali. Mmoja anaonekana akiwa amelala kwenye kitanda. Kando yake kuna ndoo ya rangi ya samawati. Kuna chupa ya maji juu ya meza yake. Mwingine ameketi kwenye kitanda. Amejishikilia kichwa kwa huruma.

Kitu kinachoweza kuwa nyumba au duka linaonekana kuwa linawaka na moto mkali. Hivi wakaazi wengi watakosa pahali pa kukaa na watakuwa bila nyumba. Moto huu hauwezi zimwa kwa urahisi.

Mtu huyu amevalia nguo ambazo ni za kujikinga za rangi ya manjano. Mgongoni amebeba chombo ambacho kina dawa. Ananyunyizia dawa kwenye mimea hii ili kuua wadudu.

Eneo hili linakaa kuwa na shamba au msitu karibu. Mwanaume huyu amevalia shati ya kitenge. Anatumia magongo ambayo inamsaidia kusimama manake anaonekana kuwa na shida ya kutembea.

Kwenye ubao huu kuna mchoro na maandishi kadhaa. Wanawake hawa wamevalia shati za kufanana. Mmoja wao amesimama juu ya kiti . Anaonekana kuwa anawafunza wasichana kutumia taulo za usafi.

Mwanamke huyu ni muuguzi wa afya. Anaonekana kuwa anazungumza na mtu. Nguo lake linaashiria kwamba jina lake ni Tabitha. Amembeba mtoto mkononi. Amefunikwa na leso ili kuzuia baridi.

Kikundi hiki ni cha wanawake wajawazito. Mmoja wao amelala chini huku muuguzi wa afya akiguza tumbo yake, kuhisi jinsi mtoto anaendelea. Amevalia mavazi ya wauguzi.

Mtu huyu anaonekana kushikilia chupa ya dawa ambayo ina rangi ya machungwa na rangi nyeupe. Mkononi ameshikilia tembe moja ya dawa hii ambayo ni rangi ya machungwa pia.

Katika chumba hiki cha hospitali, mwanamke huyu anaonekana kuwa amejifungua saa chache zilizopita. Amemshikilia mtoto wake mkononi na anaonekana kuwa mwenye furaha.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa muuguzi wa afya. Anamsaidia mwanamme huyu katika mazoezi ya mkono. Kando yao, kuna magongo ya kutembelea na kiti cha magururdumu. Sakafuni kuna carpet ambayo wamelalia.

Hili ni chumba la hospitali ambalo linaitwa kitengo cha utunzaji mkubwa wa watoto wachanga. Mwanamke huyu anawaangalia mapacha wale na kutengeneza chumba chao ili waweze kukaa vizuri.

Watu hawa wawili wanaonekana kuwa wamevalia mavazi ya kujikinga. Mmoja wao amebeba chombo cha kubebea dawa mgongoni mwake na anaonekana kunyunyizia dawa hii sakafuni.

Eneo hili linaonekana kuwa limeadhirika na mafuriko. Nyumba hizi zilizokaribiana, zinaonekana kuwa na mabati ambazo zina kutu. Kuna mkungu wa ndizi kando ya nyumba moja na vitu vinavyoelea juu ya maji.

Mtu huyu anaonekana kushikilia taulo za usafi au pedi za hedhi zilizo juu ya meza. Anaonekana kuwa atawagawia wasichana walioanza hedhi zao. Hivi anawasaidia kuzingatia usafi.

Katika maabara haya ya hospitali, mwanamke huyu ambaye ni muuguzi wa afya, amevalia koti ya maabara. Mtoto huyu amevalia shati nyekundu, ameketi akimsubiri daktari.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana ni cha wauguzi wa afya. Wamevalia kofia ya samawati. Wanaonekana kuyafungua viti ambavyo vinawezajikunja. Wamevalia glavu pia.

Eneo hili linaonekana kuwa limekauka, maanake kuna upungufu wa maji. Muuguzi huyu wa afya, amevalia barakoa na koti la maabara ili kuzingatia usafi. Mwanamke huyu wa kimaasai ameketi kwenye kiti na amembeba mtoto mkononi.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathiriwa na mafuriko. Nyumba hili la banda, linaonekana kuingiza maji ndani. Kando wameekelea leso ili watu wasiweze kuona ndani. Watu hawa wanajaribu kuokoa nyumba hii.

Kwenye ukuta wa chumba hili, tunaona chati mbali mbali ambazo zinaonyesha shida za macho. Mwanamke huyu ni daktari wa macho. Anatumia kifaa cha kupima macho cha eletroniki kuchunguza macho ya mgonjwa huyu.

Mandhari ya eneo hili yanaonekana kuwa duni. Wanawake hawa wawili wanatembea. Mmoja amebeba leso kwenye mkono wake huku mwingine ameshikilia kipaza sauti na amevalia barakoa. Anaonekana kuwa muuguzi wa afya.

Wanawake hawa wanne na mwanamume huyu mmoja wanaonekana kushirikiana katika kusaidiana kujenga jamii yao. Wanaokota uchafu kwenye pipa hili. Mwanamume huyu amevalia barakoa.

Wanawake hawa wawili wamesimama kando ya gari la kampuni la The Water Project. Wamevalia barakoa na glavu, kuhakikisha kwamba hakuna maeneo ya vijidudu katika mazingira yao wanaposafisha maji.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali, wauguzi wanaonekana kuwa wamevalia barakoa. Hivi, wanaweza kuzingatia usafi wakiwashughulikia wagonjwa. Muuguzi mmoja anaonekana kuzungumza na mama aliye mjamzito huku mwingine akimshughulikia mtoto mchanga.

Katika eneo hili kuna bango lililofungiwa kwenye miti. Limeandikwa kwa maandishi ya rangi nyekundu. Mwanaume huyu anayetumia mkongojo kumsaidia kutembea, amesimama akisoma bango hili.

Dawa hizi ni za aina mbili. Dawa moja liko katika chupa ambalo ni la rangi ya machungwa na linafahamika kama Supramax. Dawa lingine linaitwa Alphamox na lingie linaitwa Benmox. Matembe haya yameekelewa nje ya boksi.

Muuguzi wa dawa amevalia glavu ili kuzingatia usafi. Anatumia sindano hiyo kuvuta dawa kutoka kwenye chupa hilo. Dawa hiyo ni aina ya chanjo ambayo hupewa watoto.

Wanawake hawa wawili ni madaktari wa meno. Wamevalia wavu za nywele, barakoa na glavu ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mmoja wao anaashiria kwamba mambo yapo shwari, mwingine anamwangalia mgonjwa.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko, mwanaume huyu, anaonekana kubwa anasikika pikipiki. Kwenye pikipiki hii kuna chupa ambazo ni za maji au maziwa.

Ndani ya hema hii ni madaktari wa afya. Binti huyu anaonekana akiweka dawa kwenye sindano ili aweze kumdunga mtu. Wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu katika hewa kwenye mazingira haya. Walio nyuma yake wamevalia jaketi za kuakisi.

Eneo hili linaonekana kuwa wa tanki tatu za maji. Mwanaume huyu aliyesimama kando ya bango hilo, ambalo linaonyesha maono ya kampuni hiyo ya maji, anaonekana kuwa ameinua mkono mmoja juu na mwenye furaha.

Katika chumba hiki cha kuweka dawa, daktari huyu wa afya anaonekana kuwa amevalia barakoa na koti la maabara, ili kuzingatia usafi. Anaonekana kuangalia dawa hii ambayo inaonekana kuwa chanjo.

Baada ya kuweka maji na sabuni pamoja kwenye mikono kisha kuyasugua, tunaweza kupata mapovu, mapovu haya yanaashiria kwamba uchafu wote uliokuwa kwenye mkono umeweza kutoka.

Wanawake hawa wawili ni wauguzi wa afya. Wamevalia wavu za nywele, barakoa na nguo za hospitali za wauguzi. Hivi, wanaweza kuzingatia usafi wakimshughulikia mtoto huyu.

Muuguzi huyu wa afya, amevalia glavu na nguo za kujikinga anapomshugulikia mtoto huyu, ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa ngozi. Imefanya ngozi lake imechipuka.

Juu ya meza hii, Kuna bango ya kuchanganua msimbo. Mbele yake kuna chupa ya dawa inayoonekana kuwa ni dawa ya tizi za dume kupanuka . Mtu anaonekana kukaa pale kwenye meza.

Eneo hili linaonekana kuwa na jengo ambalo limeporomoka. Umati wa watu unaonekana kukusanyika kushuhudia kilichotendeka. Watu waliovalia jaketi za kuakisi wanasaidia kuangalia pia.

Wanawake hawa wawili wako katika jumba la daktari. Wote wamefungia vitambaa kwenye vichwa vyao. Mmoja wao ni mamake mtoto huyu anayelia, mwingine ni muuguzi ambaye anaangalia kilichomsumbua mtoto huyu.

Juu ya meza hii ambayo ni rangi ya samawati, kuna chupa za dawa ambazo ni rangi nyeupe, moja yao inaonekana kuwa rangi ya machungwa. Dawa hizi zinaitwa cranberry pills for UTI .

Daktari wa afya amevalia glavu kabla ya kupeana chanjo hili la MMR vaccine . Linatumika kuzuia ugonjwa wa measles, mamps na rubela sana sana kwa watoto wachanga. Anatumia sindano hilo kupeana chanjo hii.

Daktari wa afya ameshikilia sindano na chanjo. Anajitayarisha kupeana chanjo hili kwa mtu anayefaa. Itatumika kuongeza kinga dhidi ya magonjwa maalum. Daktari anachukua hatua zinazofaa, kuhakikisha chanjo hili limepewa kwa usalama na ufanisi.

Katika chumba hili la hospitali, mwanamke huyu anaonekana kumwangalia mtoto huyu mchanga. Mkononi mwake amevalia kibandiko cha rangi ya manjano, kichwani amevalia boneti ya nywele.

Mandhari haya yanaonekana kuwa mali ya mchawi au muuguzi wa afya wa kitambo. Kwenye chupa hili inakaa dawa ambayo ni ya kienyeji. Baadhi ya vitu hivi vinatumika katika rituals zinazofanyika.

Huyu ni daktari wa meno na msaidizi wake. Amevalia barakoa na glavu ili kuzingatia usafi. Anamdunga mgonjwa huyu wa meno sindano kwenye ufizi wake ili kufanya asihisi uchungu.

Eneo hili lina majengo mingi ya ghorofa. Nguo zimeanikwa katika ghorofa moja. Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko na majengo haya duni yanaonekana kuwa yameanguka.

Katika chumba hiki cha hospitali, mwanamke huyu anaonekana kuwa amejifungua mapacha. Wauguzi hawa wa afya, wamewashikilia watoto hawa wakiwaeka kwenye kitanda.

Eneo hili linalokaa shule limeathirika na mafuriko. Mwanafunzi huyu anapita ndani ya maji haya akimfuata mwanamme yule. Mwanafunzi mwingine anaonekana kuwa amesimama pale kando akiwaangalia mbuzi.

Wauguzi hawa wawili wa afya wanaonekana kuwa madaktari wa upasuaji. Wamevalia gauni za kufanya upasuaji na barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mmoja wao anatumia kalamu kuweka alama kwenye uso ya mtu huyu.

Wanawake hawa wawili, wanaonekana kubwa wauguzi wa afya. Wamevalia koti za maabara na wameketi chini, mmoja wao anafanya kazi katika cherehani na anaunda barakoa zingine.

Daktari huyu wa afya amevalia koti ya maabara, amevaa barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu katika mazingira haya. Anaonekana kumpa chanjo mwanamme huyu aliyeketi chini.

Eneo hili, linaonekana kuwa na jengo ambalo limeporomoka. Watu hawa wanaonekana kuangalia mabaki ya jengo hilo. Wamevalia kofia za chuma. Mwanamke mmoja aliye miongoni mwao amebeba jaketi mkononi.

Katika ofisi hii, muuguzi huyu wa afya anaonekana kumshughulikia mtoto huyu mchanga, kwa kumdunga sindano. Wote wawili wamevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Watu hawa wanaonekana kuwa wamepangia foleni ili kupatiwa chanjo. Mwanaume huyu ameketi chini kisha muuguzi wa afya anaonekana kumdunga sindano na kumuekea pamba ili kuzuia damu kutoka.

Watu hawa wawili, wamevalia mavazi ya kujikinga, miwani na barakoa. Wamevalia glavu pia. Hii, ni kwa sababu wanaonekana kunyunyizia dawa katika ofisi hizi. Mavazi haya ni ya kuzuia dawa hii kushika ngozi yao.

Mwanamume huyu aliyevalia nguo na mapambo ya kimaasai kama vile shanga na mwanamke huyu ambaye ni daktari wa afya, anamdunga sindano. Wote wamevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu katika hewa kwa mazingira yao.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Bajaji hizo mbili zenye rangi manjano zimeegeshwa pale. Kando yao kuna pikipiki iliyo na mwavuli inayotumika kusafirisha abiria kwenye mafuriko haya.

Hili linaonekana kuwa wadi la watoto. Mtoto huyu aliyelala kitandani anaangaliwa na mwanamume na mwanamke huyu. Ukutani kuna michoro ya alizeti ambayo yamepakwa rangi.

Watu hawa wawili ni madaktari wa meno. Mmoja wao amevalia koti la maabara, glavu na barakoa. Mwingine amevalia barakoa na glavu pekee. Hivi wanaweza kuzingatia usafi wakimshughulikia mgonjwa wa meno.

Juu ya meza hii, kuna friji ya dawa ambazo ni chanjo. Mwanamke aliye kaa chini amevalia barakoa. Muuguzi wa afya anaonekana kumdunga sindano ambayo ina dawa ya chanjo.

Chupa hii ni kijani na nyeupe. Dawa iliyo ndani inaitwa Ngiri Sugu na inatumika kutibu Hernia. Tuvuti yao imeandikwa pale juu ili mtu aweze kuwafikia kwa maelezo zaidi.

Katika kituo hiki cha kunawa mikono, tanki ya maji ni rangi ya samawati na inaonekana kuwa na michapo miwili ya mikono. Askari huyu wa usalama anaoenekana akinawa mikono na amevalia barakoa. Kuna sabuni ya kunawa mikono pale kando.

Muuguzi huyu ako katika kitengo cha utunzaji mkubwa wa watoto wachanga. Anahakikisha kwamba bandeji ya mtoto huyu imebadilishwa na kuwa amekaa vizuri. Ako na faili yake hapo, ya kueka rekodi akimaliza.

Mtu huyu anaonekana kunyunyuzia dawa katika shamba hili. Mgongoni amebeba chombo kinachobeba dawa hii. Anaonekana kuangalia kando kwa kuwa hajavalia mavazi ya kujikinga.

Eneo hili linaonekana kuwa na majengo aina ya maghorofa. Nyaya za stima zinazoteremkia kwa transfomer zimepitishwa pale. Eneo hili linaonekana kuwa limeadhiriwa na mafuriko. Gari hilo la kijani linaonekana kuwa linazama katika mafuriko haya.

Daktari huyu wa afya, amevalia pete kidoleni. Mkononi ameshikilia chupa mbili za chanjo na sindano. Anatumia sindano hii kuvuta dawa kutoka kwenye chupa hiyo ya chanjo.

Mtu huyu aliyevalia mavazi ya kujikinga ambayo ni rangi nyeupe, ameshikilia mkononi chombo ambacho kina dawa cha kunyunyizia. Anaonekana kunyunyizia mimea haya kwenye shamba ili kuua madudu.

Mwanamke huyu aliye mjamzito amelala chini kwenye mkeka. Mwanamke mwingine anamshikilia tumbo ili kuhisi jinsi mtoto anavyoendelea. Mama aliyelala chini amefunikwa na leso.

Chumba hiki ni cha mwanamke mmoja aliyeketi kitandani aliyevalia vesti ya samawati. Ni muuguzi wa afya wa serikali ya nchi ya Kenya. Anaonekana kumwongelesha mwanamke huyo mwingine.

Katika chupa hizi, ni aina za dawa mbalimbali. Chupa zilizo nyuma ni za rangi nyeupe. Zinazofuatia ni chupa sizizo na rangi. Moja ya dawa hizi inaonekana kuwa chanjo ya yellow fever . Kuna sindano pia.

Katika jumba hili la hospitali, daktari huyu wa afya ambaye amevalia saa mkononi mwake, anampitisha mgonjwa kwa tiba ya viungo. Hivi, ataweza kumsaidia kusongesha mkono wake bila shida.

Mandhari haya yanaonekana kuwa ya mganga au ya daktari wa afya wa enzi za kitambo. Ndani ya nyungu hii, kuna chupa ambayo ina kitu inayoonekana kuwa dawa ya kienyeji. Kuna vitu vingine ambavyo vipo hapo pia.

Juu ya meza hili kuna matembe ya aina mingi sana. Kuna matembe ambayo ni rangi ya kijani, mengine ni yangi ya samawati, mengine ni rangi nyekundu huku ndani ya chupa hizi matembe mengine yamejaa pia.

Juu ya meza hili, ni matembe ya dawa. Moja ya dawa hizi inaonekana kuwa imepindushwa kuangalia chini. Iliyo angalia juu, inaonekana kuwa ni matembe ya rangi ya kijani.

Kituo hili la kuchotea maji, linaonekana kuwa linashirikiana na kampuni ya Boya water project. Mwanamke huyu anaonekana kuchota maji kwenye mtungi wake na ameushikilia mtungi mwingine mkononi.

Aliyevalia nguo ya samawati anaonekana kuwa muuguzi wa afya. Aliyeketi chini ni mama na mtoto wake. Ameshikilia guu la mtoto ili daktari aweze kumpa chanjo kwenye mapaja.

Ndani ya chumba hiki mwanamume huyu aliyevalia gauni, glavu na barakoa anaonekana kuwa daktari wa meno. Mgonjwa huyu amekaa kwenye kiti na amefunua mdomo ili daktari aweze kuchunguza.

Katika kituo hiki cha kunawia mikono, tunawaona watu wanne ambao wamevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu kwa hewa katika mazingira yao. Mmoja wao anaosha mikono yake, hivi wanaweza kukuza mazoea ya usafi.

Katika mahabara haya, ni watu waliovalia koti. Binti huyu anaonekana kufanya kazi kwa meno ambayo si ya ukweli. Mbele yake kuna stovu ya bansen .Amevalia barakoa ambayo ameiweka kwa shingo na shingoni amevaa shanga inayokaa kuwa ya wamasai.

Wanawake hawa wawili wanakaa kuishi katika eneo ambalo lina upungufu wa maji. Mgongoni wamebeba mitungi ya maji na wanaonekana ni kama wanaenda mtoni. Mbele amebeba mtoto, amemfunga na leso.

Muuguzi huyu wa afya ameuekelea mkono wake juu ya kitabu. Amevalia glavu ili kuzingatia usafi. Mkononi ameshikilia sindano na chupa iliyo na chanjo. Atatumia sindano ili kupatiana chanjo hilo.

Watu hawa wamevalia mavazi ya kujikinga ambayo ni nyeupe. Wawili wao wamebeba vyombo vya kubeba dawa mgongoni. Mmoja wao ameketi juu ya gari. Wanaonekana kujitayarisha kunyunyuzia dawa hii.

Katika makazi haya duni au maeneo ovyo, tunaeza ona kwamba mafuriko yaliadhii mahali hapa. Vitu ambavyo vimetolewa nje ni baadhi ya vile ambavyo viliweza kuokolewa. Mwanamke huyu na mwanaume huyu, wanakaa kuwa wakaazi wa hapa na wanatafuta kile ambacho kinaweza okoleka katika mafuriko haya.

Umati huu wa watu umekusanyika kuangalia moto ambao unawaka. Moshi jeusi inatoka likienda juu hewani. Kuna pikipiki ambayo imeegeshwa kando na mtu amekailia. Kuna lori ambayo ipo kando ya moto hii.

Eneo hili linaonekana kuwa mathumuni ya mpunga, kwasababu ya maji yaliyosimama. Mtu huyu amevalia mavazi ya kujikinga na kofia. Mgongoni amebeba chombo kilicho na dawa, anachopuliza kwenye mpunga huu.

Watu hawa wawili wamevaa mavazi ya kujizuia. Wanaonekana wakiwa ndani ya kiwanda cha Bio Hazard. Wamevalia maski kwenye nyuso zao ili kujikinga na kuvuta ndani hewa ya kemikali hizo.

Chumba hili katika hospitali, ni kitengo cha watoto wachanga. Wanawake hawa wawili ambao ni wogozi wa afya, wanaonekana wakiwashughulikia watoto hawa, ambao wametoka kuzaliwa sasa hivi, au saa kidogo zilizopita.

Mwanamme huyu anayefanya kazi katika kiwanda cha kemikali, amevalia mavazi ya kujizuia na maski kwenye uso lake, hivi hawezi kuvuta hewa ya kemikali hizi hatari. Mkononi ameshikilia mitungi miwili.

Katika kituo hiki cha maji, mwanamke huyu amechuchumaa na anaonekana mwenye furaha. Ameshikilia mtungi wake ambao unaingiza maji. Kando yake kuna nyumba ya mabati na nguo ambazo zimeanikwa kwenye kamba.

Katika chumba hiki cha hospitali, mwanamke huyu anaonekana kuwa amejifungua mtoto mchanga. Amembeba mtoto wake mkononi, huku mwanamke mwingine akipanga nguo zilizo ndani ya karatasi.

Mtaalamu huyu wa kunyunyizia dawa za wadudu shambani, amevalia mavazi ya kujikinga dhidi ya kuhusiana na dawa hii kwa ngozi yake. Mgongoni amebeba chombo kilicho na dawa cha kunyunyizia wadudu hawa.

Mwanamke huyu na walio nyuma yake wako katika makazi ya matibabu. Wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu yaliyo kwa hewa katika mazingira haya . Anaweka dawa kwenye sindano ili aweze kumdunga mgonjwa.

Wanaume hawa wanne, wanaonekana kuwa wamesimama ndani ya maji ya mafuriko. Wawili wao wanatembea kwenda njia nyingine, mmoja wao amevalia jaketi ya kuakisi. Wengine wawili wanaonekana kutembea upande huu mwingine.

Juu ya meza hii, kuna chupa za aina nyingi za dawa. Zinafahamika kuwa dawa za vitamini. Juu ya meza pia, kuna matembe na vidonge ambavyo vimetapakaa na haviko ndani ya chupa.

Mwnamke huyu ni daktari wa meno. Anatumia taa cha kuponya meno kwenye meno ya mgonjwa huyu ambaye amelala. Amevalishwa miwani ili taa ya kifaa hiki kisimuumize macho.

Dawa hizi kwenye chupa zimetengenezwa katika kampuni ya Zephania Life herbal clinic . Zinatumika kuponya ugonjwa wa kisukari. Zimeandikwa maagizo yanayofaa kufuatwa ili zifanye kazi na nambari ya kupiga kutafuta usaidizi zaidi.

Katika chumba hili ndani ya hospitali, ni daktari huyu wa meno na msaidizi wake. Wanamhudumia mgonjwa kwa kuchunguza jino lake, wamevalia barakoa na glavu ili kuzingatia usafi na kupunguza kuenea kwa vijidudu.